Gari jeusi la kifahari limesimama kwenye chumba cha maonyesho. Limesimamam juu ya sakafu ya rangi ya kijivu iliyotengenezwa kwa vigae. Gari hili lina milango minne na kuna madirisha ya glasi yenye rangi nyeusi.

Hii ni sehemu inayouza nguo zilizotumika. Zinaning'inia kwenye chuma cha juu. Chini yake, kuna mrundiko wa nguo chafu, na nguzo ya mbao ambayo imelazwa katikati. Kila mahali, kuna nguo na matope.

Hili ni tangazo. Kuna mwanamke ameketi chini akitabasamu na amevaa mavazi ya kijani kibichi. Nyuma yake kuna barabara. Kuna maandishi mengi ambayo yameandikwa.

Katika tangao la bima ya afya familia ya watu watatu inatabasamu kwa furaha . Mama anashikilia kadibodi kama para juu ya kichwa chake na binti yake baba anaketi karibu nao.

Mwanamke amesimama karibu na mashine mbili za kutoa bidhaa zinazofanana, mojawapo ni ya maziwa ikiwa na picha za ng'ombe nyingine ni ya saladi.

Gari kubwa jeusi, liko ndani ya duka la magari. Sakafu ni nyeupe na ina mistari iliyopangwa vizuri. Gari ina taa nyingi zinazoangazia gari.

Karatasi ya pesa ya Kenya, shilingi elfu moja, imeshikwa mkononi. Kuna michoro ya jengo ya mamlaka ya kimataifa na neno 'Kenya' limeandikwa juu. Kwenye pembe mbili za karatasi, namba elfu moja imeandikwa. Hii inaonyesha thamani yake.

Tunaiona mikono ya watu wawili inayoonekana , mtu wa kwanza anashika simu mahiri yenye rangi ya nyeupe anatumia kidole chake cha shahada kuchagua kitu kwenye kioo cha simu kwenye kioo kuna maneno yameorodheshwa.

Mwanaume anatembea kuelekea kwenye duka la Mpesa. Amevaa suruali ya kijani na ameshika simu. Mlango wa duka una maandishi Mpesa na matangazo mengine ya biashara.

Kuna jengo jeupe, ambalo lina maduka kadhaa. Jengo hili, lina milango ya samawati na madirisha. Mwanamke mmoja, amesimama mlangoni, na amevaa shati. Anavuka mikono yake.

Magari mengi meupe yamepangwa kwa ustadi kwenye sehemu ya kuegesha. Mstari wa magari unaonekana ukienda mbali na kila gari linafanana na jingine. Mbingu inaonekana ikiwa na mawingu meupe.

Hii ni duka ya maziwa. Bango la rangi ya kijani inasomeka. Mwanamume amesimama mbele ya dirisha akishughulikia mambo yake. Ameweza kuingia ndani ya duka. Kuna mabango mengine yaloyotundikwa kwenye duka hilo.

Hili ni gala kubwa lenye dari refu, na taa zinaninginia juu ya chuma, sakafu ni saruji, kuna mabasi mawili yaliowekwa kando kando, basi la mbele kabisa lina rangi ya njano, na mbele yake kuna injini wazi.

Gari jeupe ambalo limesajiliwa limesimama kando ya barabara ya lami ,kwenye gari kuna mtimbuko na mitimbuko nyuma yake kuna miti mingi ya kijani kibichi.

Maegesho makubwa yamejaa magari mengi. Magari yamepangwa kwa mstari na yana rangi tofauti, yakiwemo meupe, mekundu na ya samawati. Hali hii ya hewa inaonekana kuwa na mawingu na barabara ni ya mvua kidogo.

Gari la kubeba magari. Lina rangi ya fedha. Limesimama kwenye barabara likibeba gari jingine la samawati lenye muundo wa michezo. Hali ya hewa, inaonekana kuwa na mawingu na barabara ni ya mvua.

Stakabadhi ya kielektroniki ya usajili wa mamlaka wa mapato nchini. Hati hii, ina taarifa za walipa kodi, kama vile, jina la kampuni, aina yake, barua pepe na nambari ya simu.

Tangazo la bima ya afya linaonyesha maneneo juu kuna picha mbili, moja ya daktari mwanamke akizungumza na mgonjwa picha ya pili inaonyesha mikono miwili ikipeana kwa makubalianao.

Simu ya mkononi inashikwa na mkono. Kioo cha simu kinaonyesha orodha ya huduma za M-pesa. Orodha hii, ina maneno mengi. Kidole kinakaribia kugusa mojawapo ya chaguzo hizo.

Duka la kuuza maziwa yenye maandishi limewekwa kwenye barabara, kuna mteja ambaye amevaa koti la samawati na amesimama mbele ya duka hilo, duka lina mlango mwekundu na dirisha la chuma.

Hili ni gurudumu la gari. Gurudumu linaonekana linatairi nyeusi na reams za rangi ya fedha. Nembo ya Audi inaonekana katikati. Gari lenyewe, lina rangi nyeusi.

Baiskeli imesimama kando ya barabara ikiwa na rangi nyeupe iliyochokaa na matope. Kiti chake kimefunikwa na kifaa chekundu na kikapu kimemefungwa mbele.

Hili ni tangazo la bima ya pikipiki. Tangazo, lina picha ya pikipiki nyeusi na kofia. Kuna maelezo kuhusu bei tofauti za bima. Kwa mfano, bima la mwaka moja ni shilingi elfu nne. Tangazo hili, pia lina nambari ya simu na msimbo.

Mkokoteni ndogo inaonekana katikati ya barabara, mkokoteni hii inauza vyakula na juu kuna mwavuli mkubwa wa rangi ya samawati, nyuma yake kuna barabara iliyo na magari kadhaa.

Katika duka kubwa la kuuza magari kuna watu watatu wamesimama ,wawili ni wanandoa wanaotafuta gari na mwingine ni muuzaji ,muuzaji amevaa suti ya samawati na tai nyekundu.

Hii ni meza ya matunda na mboga mbalimbali. Ndizi zilizoiva zimetiundikwa juu, zikiwa za manjano na kijani. Chini kuna chungwa, maembe, na matunda mengine mengi.

Hii ni safu ndefu ya magari ambayo yamepangwa. Magari haya yana rangi tofauti tofauti. Rangi zinazojitokeza ni nyeupe, samawati na nyekundu. Magari yote yamepakiwa.

Hii inaonekana kuwa soko au duka la matunda na aina nyingi za matunda zimewekwa mbele. Kuna ndizi zilizokomaa na mbichi zimenyongwa juu. Juu ya mez akuna rundo la ndizi, mananasi na matunda mengine yakiwa yamepangwa.

Huku ni ndani ya kiwanda au karakana ikiwa na mabasi kadhaa yaliyotengenezwa mabasi haya yamepangwa kwa mfululizo mengi yana rangi ya njano isipokuwa katikati ambayo ni jeupe.

Hii ni meza ya kuuza viatu vya ngozi, viatu vimetengenezwa kwa mikono na vimepambwa kwa shanga za rangi nyingi zimetundikwa juu ya meza huku zikiunda safu nyingi, kuna baadhi ya watu wanaovuka barabara au wateja.

Onyesho la magari mengi meupe na machache yenye rangi nyingine yakiwa yamebaki, yamesimama kwa safu ndefu kwenye sehemu ya lami, nyuma ya magari haya kuna majengo marefu na angalina mawingu mazito.

Ninakiona kiasi kikubwa cha pesa. Noti hizi ni za elfu moja na zina rangi ya kijani na zimefungwa kwa kamba. Mtu anashika rundo mbili tofauti za pesa zinazojumuishwa na noti za elfu moja.

Katika soko lenye shughuli nyingi. Nguo nyingi zinaning'inia juu, na zimefungwa kwenye meza. Watu wanapita katikati ya nguo hizo, wakitafuta au kununua bidhaa. Kuna mtu mmoja, amevaa shati la samawati, na anashika kitu.

Hili ni eneo la biashara, la soko lenye vibanda vingi. Vibanda hivi vimeteng'enezwa kwa mbao. Paa imefunikwa na mabati. Kuna bidhaa nyingi zimepangwa. Upande wa kulia kuna shanga nyingi za rangi tofauti.

Vibuyu vitano vimejaa viazi vyeusi, vikiwa vimetandaza juu ya meza. Chini yake, kuna bidhaa mbalimbali, zikiwemo karoti, pilipili hoho, na matango. Karoti zimepangwa kwa mpangilio mzuri.

Duka dogo la M-pesa limefunguliwa, mlango yake ya chuma imefunguliwa na ina rangi ya kijani juu ya mlango kuna maandishi yanayosomeka na namba ya simu kwenye ndani ya duka kuna bidhaa mbali mbali zikiwemo maji sabuni na vinywaji.

Mikono miwili inashika noti za pesa za Kenya. Noti hizo zina rangi tofauti ikiwemo pinki, samawati na njano. Zikionyesha thamani kubwa ya pesa hizo. Kuna noti ya shilingi hamsini, shilingi mia moja na shilingi mia mbili.

Orodha hii inaonyesha noti nyingi za shilingi elfu moja za Kenya. Zikiwa zimetawanyika juu ya sehemu. Kila noti, ina picha ya raisi wa zamani wa Kenya, Mzee Jomo Kenyatta.

Hii inaonyesha soko la wazi, upande wa kushoto, kuna mwanamke akitazama bidhaa zilizopangwa kwenye meza ndefu. Kuna viti vya mkono, shanga, vikuku na vitu vingine.

Magari yamepangwa kwa mstari mmoja yote yakielekeza upande mmoja. Gari la mbele kabisa lina rangi ya kijivu likufuatwa na lingine jeupe kisha jingine la kijivu na kuendelea kwa rangi tofauti.

Tunaona magari ya nje, yaliyojaa miti na gari kadhaa zilizokuwa zikipaki karibu. Mbele kabisa, upande wa kulia, kuna lori la fedha lililopakwa rangi ya kijivu.

Mwanamke amevalia koti jeupe yenye nembo ya maziwa ya daima akishika masanduku ya maziwa wateja wengine wanasimama kando wakiangalia bidhaa mbalimbali.

Orodha hii inaonyesha mikono miwili ya watu wawili, mmoja anatoa fedha na mwingine anapokea , mkono mmoja una noti nyingi za elfu moja za Kenya zilizokinjwa, mkono mwingine umechukua pesa ukionyesha idadi kubwa ya noti.

Sarafu nyingi zimetawanyika juu ya uso fulani sarafu hizi zina rangi mbili ya dhahabu katikati na ya fedha pembeni nyingine zimewekwa juu ya nyingine kila moja ina maandishi ya dhamani yake.

Gari kubwa la abiria limesimama kwenye barabara ya mawe, lina rangi ya kijivu. Matairi yake ni meusi yenye alama za dhahabu. Dirisha zake zimefunikwa kwa rangi nyeusi.

Mtu anashikilia simu akifungua programu ya Mpesa, kutuma pesa. Anatumia mkono wake mmoja na kidole kinagusa skrini. Bango kubwa, la kijani, lipo nyuma yenye maandishi, lipa na Mpesa.

Mtu mmoja anashika noti mbili, moja ya elfu moja na nyingine ya shilingi hamsini. Noti ya elfu moja ina rangi ya kijani na noti ya hamsini ina rangi ya zambarau. Noti hizo zimeshikiliwa na mikono miwili.

Duka kubwa la kuonyesha magari lenye magari ya kifahari. Kuna magari ya aina tofauti ya rangi nyeupe, samawati, na nyeusi. Magari yamewekwa kwenye sakafu iliyong'arishwa.

Sehemu ya maegesho yenye magari mengi, yaliyopangwa kwa savu ndefu inaonyeshwa. Kuna magari ya rangi tofauti kama vile meupe , meusi, kijivu na jekundu.

Bango jekundu, linatangaza bima ya afya ya Jubilee. Kwenye bango hili, kuna picha ya mwanamke mmoja mweusi, aliyevaa sare ya kazi na amekunja mikono yake. Mwanamke huyo, anatazama mbele ,huku akitabasamu.

Haya ni maenyesho ya mboga na matunda kwenye soko. Kuna aina nyingi za mboga. Kuna vitunguu vyekundu, karoti, nyanya, hoho na matango. Hoho zina rangi tofauti. Kuna za kijani, njano na nyekundu.

Duka ndogo ya maziwa inaonyeshwa. Mlango wake una mabango na michoro ya ng'ombe na chupa za maziwa. Watu wawili wanaonekana ndani wakifanya kazi zao.

Njia ndogo iliyojaa maduka na bishara za saluni, kila upande wa njia hiyo kuna viti mbali mbali na meza ambazo wateja wanaketi, watu wametanda kote wakisubiri kuhudumiwa.

Gari jeupe la abiria lenye nambari ya usajili limesimama. Milango yake imefunguka. Nyuma yake kuna jengo kubwa lenye taa zinazowaka. Barabara ni ya mvua na kuna watu wengi wanatembea.

Funguo za kisasa, zikininginia kwenye mlango wa gari, ulio kuwa wazi, mkono, unaelekeza kitu kando yake, jengo refu, la vioo linaonekana kwa mbali, jua linaangaza jioni, na kuwacha vivuli virefu, chini.

Ubao wa kielektroniki unaonesha viwango vya kubadilishana fedha za kigeni. Orodha ina majina ya sarafu na bendera za nchi husika, kila sarafu ina bei ya kununua na bei ya kuuza.

Kiganja cha mtu, kinashika simu mahiri yenye skrini, inayoonyesha programu ya Mpesa. Kwenye skrini, kuna chaguo mbalimbali za huduma kama vile, kutuma pesa, kutoa pesa na kulipa mbili.

Nafti za chuma zinashikilia maboksi mengi ya mayai yenye rangi tofauti kama vile ; nyekundu ,kijani, njano na samawati. Mayai meupe na kahawia yamewekwa kwa uangalifu kwenye kila boksi.

Vinuyu vingi vimejaa viazu vikuu, viazi vitamu na viazi vingine. Mazao hayo yamepangwa juu ya meza. Baadhi ya mazao yamewekwa ndani ya vikapu vilivyotengenezwa kwa ukindo wa mitende.

Hali ya hewa ni ya jua na kivuli cha mti kinaonekana chini watu wawili wamesimama mbele ya duka linalotoa huduma za miamala, mmoja wao amevalia shati na kaptura nyekundu.

Tangazo la bima la pikipiki linaonyesha mwanamme na mwanamke wakiwa wamepanda pikipiki wote wamevaa kofia ngumu na vulana za njano. Nyuma yao kuna bustani ya kijani.

Ndani ya soko kuna ndizi mbivu na mbichi. Ndizi mbivu za rangi ya manjano zimetundikwa kwa kamba. Ndizi mbichi za rangi ya kijani zimelala mezani. Chini kuna nyanya nyingi zilizopangwa kwenye rafu.

Gari jeupe aina ya Toyota likiwa na vibandiko viwili, kimoja kina picha ya mbwa mwitu na kingine kina herufi za manjano. Limepaki kwenye sehemu yenye sakafu ya lami.

Hili ni soko lenye mazao mengi. Kuna matunda na mboga nyingi zimetandazwa chini. Tunaona nyanya, avacado, ndimu, na matikiti maji. Wafanyabiashara wengine wameketi kwenye viti wakisubiri wateja.

Chumba kikubwa kimejaa magari mapya ambayo yamepangwa kwa utaratibu, gari la rangi nyeusi, lipo karibu na kioo huku mengine yakiwa meupe na ya samawati, kuna madirisha makubwa yaliyojengwa kwa kioo.

Mwanamke anatabasamu vizuri usoni mwake amevalia fulana ya njano na ana nywele fupi nyeusi ,nyuma yake kuna nafasi tupu iliyo na rafu kwenye ukuta.

Funguo nyeusi ya gari imenining'iniza juu ya mlango ulio wazi. Kifaa hicho kina vifungo vitatu, vikionyesha utendaji wa kufunga, kufungua na kuwasha king'ora. Mlango wa gari unafanya kazi ya kufunika fremu nyeusi na unaonekana uliofunguliwa.

Hili ni gari la rangi ya fedha limeegeshwa kwenye nyasi ndefu milango na madirisha yake yamefungwa watu kadhaa wanaonekana nyuma ya magari kuna miti mirefu yenye majani nyembamba ilio pangwa kwa safu. .

Hili ni rundo la nguo, nguo hizi zimefungwa vizuri kwa kamba nyeusi kila rundu limefungwa kwa kamba kadhaa, kuna chuo kirefu rundu hili lina nguo za aina tofauti.

Baiskeli imesimama mbele ya duka. Inasimama imeteng'enezwa, ikiwa na baki la mbele, na kiti kilichofunikwa na ngozi ya manjano. Rangi yake imetoka, na inaonekana kuwa imetumiwa, kwa muda mrefu.

Jengo refu lenye madirisha makubwa ya kioo limejengwa kwa mtindo wa kisasa kuna magari mengi yameegeshwa nje mbele ya jengo hili yakiwemo ya rangi nyeupe na jekundu, njia pana ya lami imeenda mbali.

Soko limejaa bidhaa za aina nyingi kuna mboga na matunda yaliyowekwa kwenye bakuli za udongo. Bidhaa zimepangwa kwa wingi. Bakuli zimetengenezwa kwa udongo. Kuna matunda ya rangi ya kijani, rangi ya manjano, na rangi nyekundu.

Gari jeupe la suzuki limesimama katikati ya barabara yenye udongo, mbele ya gari kuna namba ya usajili ya Kenya, upande mmoja wa barabara kuna mti na uzio na upande mwingine ni mazingira ya kijani.

Hii inamwonyesha mwanamme mmoja akiwa amevalia suti nyeusi na shati jeupe, kuna gari nyeusi pia. Anaonekana akiitazama gari hii na anapita mkono wake juu akitabasamu kidogo.

Tunaliona tangazo. Kuna mwanamme anayeonekana akitabasamu ndani ya gari, akiwa anashika usukani na simu mkononi. Anaonekana akitazama kitu fulani kwenye simu.

Hili ni duka dogo la saruni na vipodosi, duka lina kabati la kioo la rangi ya kijani ndani ya kabati kuna bidhaa mingi za urembo na vipodosi, juu ya kabati kuna maandishi yanayong'aa.

Stuli nyingi za vitu zimepangwa kwa utaratibu zikionyesha bidhaa mbalimbali, upande wa kulia kuna stuli zimepangwa kwa utaratibu na zimefunukwa na karatasi ya plastiki, kando ya stuli hizo kuna stuli zingine za bidhaa zikiwemo unga wa mahindi.

Soko lenye watu wengi wanaoonekana wakifanya biashara zao, wengine wameketi chini wakiuza mboga na matunda huku barabara ikiwa na matope na maji. Wafanya biashara wengi wamejikinga na mvua kwa kutumia miavuli na mahema.

Mwanamke ameketi kwenye stuli ndefu akivalia shati la pinki na suruali ya kijani anafanya shughuli fulani kwenye duka dogo la vibandani, kuna bidhaa nyingi zilizotengenezwa kwa mikono ikiwemo mikufu bangili na Pete.

Gari jeupe limeegeshwa chini ya jengo lenye muundo wa kisasa. Jengo hilo, lina mistari yenye rangi mbalimbali. Kuna pia miti na mimea karibu. Jua linaangaza sana.

Hii ni maonyesho ya magari ya Hyundai kuna magari kadhaa yaliyosimama ndani ya jengo hilo, gari kubwa jeusi liko mbele kabisa likifwatiwa na gari jeupe, taa zinawaka ndani ya jengo hili.

Gari kubwa la kifamilia, lenye rangi ya fedha, lina alama za kampuni. Gari hilo limeegeshwa kwenye nyasi, huku majani mengine yakiwa yamekauka. Gari lina namba ya usajili.

Magurudumu mengi ya gari yamewekwa pamoja. Yote yana rangi nyeusi na yametengenezwa kwa mpira. Magurudumu haya yamepangwa kwa utaratibu bado hayajatumika kabisa.

Muonekano huu unaonyesha bango la kampuni ya bima ya maisha, upande wa kushoto kuna maandishi yanayo orodhesha huduma zinazotolewa na upande wa kulia kuna duara lenye picha ya familia.

Kibanda kidogo cha kuuza matunda na mboga, kuna mazao mengi, yaliyopangwa kwenye makleti na meza. Baadhi ya mazao hayo ni kama viazi, mahindi, nyanya na ndizi. Ndizi zimening'inia juu ya kibanda.

Gari jeupe limeegeshwa usiku nje ya jengo la kisasa. Kuna magari mengine mawili madogo yaliyo simama karibu na hilo. Barabara iliyotengenezwa kwa vigae inaonekana.

Haya ni magari matatatu ya rangi tofauti , yameegeshwa ndani ya chumba kikubwa , sakafu ina vigae vyekundu na vyeusi magari yamepangwa kwa usawa , gari la kwanza ni jeupe, la pili jekundu na la tatu jeusi.

Juu ya meza Kuna noti nyingi za Kenya. Noti za shilingi elfu moja, mia tano na mia mbili zimetawanyika. Zimepangwa kwa mafungu mbali mbali. Hii inaonyesha pesa nyingi zimetawanyika.

Hizi ni vikapu vingi vya mikono vilivyotengezwa kwa ufundi kuna maumbo mbalimbali vikubwa na vidogo, vikubwa zaidi vikiwa nyuma rangi zake ni tofauti, vinachanganya rangi ya asili kama vile kahawia pamoja na rangi zinazong'aa kama nyekundu.

Hili ni eneo ya maegesho ya magari. Magari mengi yaliyopakwa rangi mbalimbali, yameegeshwa katika mstari mmoja. Magari ya kwanza ni ya rangi nyeusi, ya pili ni ya rangi ya fedha, magari mengine yanaonekana mbali na jua linaangaza.

Kuna mkono unaoshikilia noti tatu za Kenya. Noti ya kwanza ni ya shilingi elfu moja, ya pili ni ya mia tano, na ya tatu ni ya mia moja. Zote zina rangi tofauti na picha mbalimbali. Nyuma kuna mazingira ya ofisi.

Hili ni duka ndogo lenye gorofa ya mbele na ngazi tatu za kupandia. Duka lina milango miwili mikubwa yenye maandishi M-pesa. Ndani ya duka kuna mtu na nje kuna meza na viti viwili vyeusi.